Mwanaume ambaye amevalia shati lenye rangi ya kahawia na aproni yenye rangi ya samawati, vyombo vya kupakulia chakula, visu vya kukatia nyama, na karatasi ya kufungia chakula, tomato sauce na nyama.

Mkulima ambaye amevalia viatu vyeusi anakamua maziwa kutoka kwa titi la ng'ombe jike akiyaweka kwenye ndoo ya chuma.